Mwanamke mmoja ambaye ni mchezaji amevaa shati la rangi nyekundu ambalo limeandikwa Kenya, chini amevaa suruali ya rangi nyeusi . Ameketi kwenye mashua ambayo anaendesha.

Vitabu viwili viko pamoja. Vitabu hivi ni vya Grade seven . Vina maandishi nje ambayo ni Longhorn Computer Science Learner's Book Grade seven . Kwenye picha kuna mkono ambao umevalishwa glovu.

Wanaume wanne wako uwanjani. Watatu ni wachezaji ambao ni walemavu wanaocheza mpira wa miguu. Wameshikilia chuma ambazo zinawasaidia ili waweze kucheza vizuri na kutembea vizuri.

Nyumba moja refu imejengwa . Nyumba hii ina madirisha zaidi ya matano , ina mlango ambao hujafungwa , nje kuna nyasi ambayo ni ya rangi ya kijani na maua ya rangi ya njano.

Viti zimepangwa darasani kwa njia ya mistari. Viti hizi zimetengezwa na mbao, chuma na misumari. Chini zina chuna ambayo inasaidia wanafunzi kuweka vitabu.

Mwanaume mmoja ambaye ni mlemavu ako na baiskeli yake amevalia miwani na kofia ambayo inamsaidia akianguka asiumie. Kando msitu mkubwa ambao ni wa rangi ya kijani.

Mwanamke mmoja ambaye anafahamika kwamba Hellen Wawira amevaa shati ya rangi nyeupe na suruali ya rangi nyeusi, mwanamke huyu ako kwenye chumba cha kufanyia mazoezi.

Watu zaidi ya watano wako uwanjani, watu hawa ni wachezaji, wote ni wanaume, wamevaa mavazi tofautitofauti na wote ni walemavu, wanacheza mpira wa miguu.

Nyumba aina ya ghrofa imejengwa. Ina madirisha ambayo yamepakwa rangi nyeupe. Ina milango ambayo imepakwa rangi nyekundu. Kwenye milango kuna karatasi imewekwa pale. Nje kuna maua ambayo yana rangi ya kijani.

Wanaume wawili wako pamoja ambao ni wakimbiaji wa Kenya, mwanaume moja amevaa jezi ambalo limeandikwa Kenya, Kimani, mwingine amevaa vazi ambalo limeandikwa Guide.

Viti na dawati ziko pamoja darasani , zote zimetengenezwa na mbao na chuma , chuma ambayo ina rangi nyeusi na mbao ambayo ina rangi hudhurungi.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa shati ya rangi nyekundu, suruali ya rangi nyeusi na viatu za rangi nyekundu ameketi chini. Kando yake kuna kifaa ambacho kinatumika kwa kufanya mazoezi .

Karatasi ambayo ina rangi nyeupe ina maandishi ambayo yameandikwa kwa rangi nyeusi. Maandishi haya ni maswali ya bibilia. Mwanafunzi amejaza na kupata alama mbili.

Kitabu kimefunguliwa ukurasa wa mia moja hamsini , ukurasa huu unafunza sarufi matumizi ya hiki na hivi. Picha ya kwanza hiki ni kitabu , ya pili hivi ni vitabu.

Karatasi zimekunjwa na kuwekwa pamoja. Karatasi hizi zina rangi tofauti, tofauti ambazo ni: rangi ya njano, rangi ya samawati, rangi ya waridi na rangi nyeupe.

Faili sita, zimewekwa pamoja. Faili hizi zina rangi tofauti tofauti ambayo ni, samawati, nyeusi, kijani ,nyeupe na nyekundu.

Ofisini, mashine tofauti zimewekwa pale, mashine hizi, zina rangi nyeusi. Mashine moja, ina karatasi nyuma, ambayo imeandikwa Internet facility is strictly for educational purpose only .

Wanawake Saba wako pamoja. Wote ni walemavu, amevaa shati za rangi nyekundu ambazo zimeandikwa "Kenya". Chini, wamevaa suruali za rangi nyeusi.

Ofisini, kuna mashine, ambayo inafahamika kama kuwa kompyuta, mashine hii imewekwa juu ya meza ambayo ina rangi nyeupe, mashine hii, ina rangi nyeusi, imewekwa karibu na dirisha ambayo ina rangi ya kijani.

Nyumba ambayo imetengenezwa Kwa mawe, ina mlango wa rangi nyekundu , lango huu. Kuna karatasi mbili ambazo zimeandikwa Kwa rangi nyeusi. Lango huu kuna glasi juu ili kuhakikisha mlango huu unafurahisha.

Karatasi moja ambayo ina rangi nyeupe ina maandishi ambayo yameandikwa kwa rangi nyeusi ambayo ni " Teacher Joy, Competence Based Curriculum, Grade two, Environmental activity rationalised notes ".

Kitabu ambacho kina rangi nyeupe nje, kina majina ambayo ni, junior english 2 new edition, kimechorwa maua ambayo yana rangi ya kijani na samawati

Watu wawili wako pamoja uwanjani mwanamume na mwanamke. Wote ni wakimbiaji. Mwanamume huyu amevaa shati njano ambalo limeandikwa "Nissan". Mwanamke huyu amevaa shati ambalo limeandikwa "Nissan Koech". Mwanamke huyu amefunga macho anaongozwa na mwanamume huyu.

Darasani, viti zimepangwa kwenye mistari. Madirisha yamefunguliwa ambayo yana vitambaa ambazo, zinazuia mwangaza. Nyuma, kompiuta zimewekwa pale zaidi ya tatu, na viti za plastiki.

Watu wawili wako pamoja, mwanaume na mwanamke. Wote ni wachezaji. Mwanamke huyu amevaa shati ambayo imeandikwa 'KOECH' na mwanaume huyu amevaa shati ambayo imeandikwa 'Kenya'.

Watu zaidi ya watano wako pamoja ambao ni wanaume. Watu hawa wameva mavazi tofautitofauti wengi wao wakiwa wameva mavazi ya rangi nyekundu na suruali za rangi nyeusi. Wanne wao ni walemavu.

Wanaume watatu wako pamoja uwanjani wamevaa mavazi tofauti tofauti ,wawili ni walemavu kwa vile wamezibeba chuma , chini nyasi ya rangi ya kijani imepandwa. Kwa umbali kuna viti ambazo zina rangi ya kijani na nyekundu.

Kitabu, cha darasa la pili, kimechorwa watoto wanne, mmoja ni mvlana, na watatu ni waschana, kitabu hiki, kimeandikwa, health, safety, and manners.

Vitabu viwili vimewekwa chini, kitabu kimoja ni cha kuandika kingine ni cha kusoma , ambacĥo ni cha kuandika kina rangi ya samawati na ambacho ni cha kuandika kina watoto nje ambao wanacheza.

Wanaume wawili wako pamoja uwanjani. Wanaume hawa ni wachezaji. Mmoja amevaa mavazi ambayo yameandikwa KENYA KIMANI. Mwingine amevaa mavazi ambayo yameandikwa KENYA GUIDE 67. Kwa umbali, mashabiki wameketi.

Karatasi ambayo ina rangi nyeupe ina maandishi na picha maandishi haya ni kama family needs and wants where family needs are met picha hizi ni za watoto ambao wanakula, wanateka maji, wanafunzwa darasani na wengine wako hospitalini.

Mlango wa darasa una rangi nyekundu, mlango huu una karatasi mbili nje, ambazo zina maandishi ambayo yameandikwa kwa rangi nyekundu na nyeusi. Maandishi haya ni, " grade 1C , teacher Agness, welcome .

Chuma moja, ambayo ni ya bendera. Ina kamba mbili, ambazo zinasaidia kupandisha na kushukisha bendera. Angani, kuna mawingu ambayo ni ya rangi nyeupe na samawati. Chini, kuna miti ya rangi ya kijani.

Shule ina kuta za rangi nyeupe na milango ya rangi nyekundu. Kwenye kuta, wanyama tofauti tofauti wamechorwa pale. Nje, nyasi ya rangi ya kijani na maua ya rangi ya kijani imepandwa.

Viti saidi ya ishirini vimepangwa kwenye foleni darasani, viti hivi vimetengenezwa na chuma na mbao kwa umbali mashine ambazo ni kompyuta zimepangwa na viti za plastiki .

Kitabu ambacho kina rangi nyeupe. Kimechorwa maua ya rangi ya kijani na maua ya rangi ya samawati. Kimeandikwa junior english two new edition .

Watu wanne wako pamoja, wavulana watatu, mwanamke mmoja, mwanamke huyu amevaa shati nyekundu, mwanamke huyu ni mchezaji, kando kuna uwanja mkubwa ambao una rangi ya kijani.

Shule yenye kuta za rangi nyeupe na milango ya rangi ya samawati imefunguliwa. Kwenye kuta wamezichora picha tofauti tofauti za kuwa funza watoto. Uwanjani kuna rangi ya kijani na maua ya rangi ya kijani.